Huu ni ukungu mkubwa wa ndizi bado mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi. Zinaning'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi. Majani makubwa ya kijani ya mmea wa ndizi, yanaonekana pembeni na nyuma yakionyesha mazingira ya shamba la ndizi.

Kituo cha ukusanyaji wa maziwa ambapo kuna mitungi mikubwa ya chuma iliyojaa maziwa. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi. Mmoja yupo ndani anaonekana kupitia dirisha na mwingine amesimama karibu na mitungi.

Huyu ni mfanyikazi katika kiwanda cha maziwa. Amevalia koti jeupe la maabara na kofia ya nywele. Maziwa anaiangalia katika chombo kimoja kikubwa cha chuma, kando yake kuna mitungi mingine ya chuma iliyopangwa.

Hili ni shamba kubwa la mahindi yaliyokauka na kunyauka. Majani ya mahindi yamegeuka rangi ya kahawia na yamepinda. Baadhi ya mashina yanaonekana kusimama wima, huku mengine yakiwa yameegemea.

Hili ni kundi la ndama waliopo ndani ya zizi la wazi wakiwa kwenye ardhi ya udongo na wamezungukwa na uzio wa chuma. Ndama Hao wana rangi ya nyeupe na nyeusi aina maarufu ya ng'ombe wa maziwa na mmoja wao ana alama ya kijani kwenye sikio lake.

Wanaume wawili, wanaosha ng'ombe, waliofungwa kwenye kizimba. Mwanaume mmoja upande wa kushoto anaonekana akimshika ng'ombe, huku mwanaume mwingine upande wa kulia anamwagia maji ng'ombe wa kahawia kwa kutumia bomba.

Hili ni onyesho la matunda, hasaa ndizi kwenye soko. Upande wa kushoto, kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Katikati na kulia kuna ndizi zilizoiva zenye rangi ya njano.

Wanaume wawili wanashughulikia chombo kikubwa kinachoonekana ni cha kuhifadhia maziwa. Kimewekwa juu ya baiskeli ya mizigo. Kuna ndoo kadhaa za maziwa zimewekwa karibu na chombo hicho. Mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini yenye udongo mwekundu na miti mingi.

Kundi la wanaume kadhaa wengi wao wamevalia kofia nyeupe na nguo zinazofanana na makoti meupe. Mwanamke mmoja aliyevalia shati la pinki, yuko mbele kabisa ameshikilia kifaa akiwaeleza.

Hili ni shamba la migomba iliyokomaa ,lenye miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi ,baadhi ya majani yameanguka chini na kuna sehemu za udongo ambao ni mwekundu ulio wazi.

Ng'ombe mwenye madoa meupe na meusi amefungwa kwa minyororo sehemu ya kichwa na miguu huku mtu akiwa ameketi chini akimkamua. Mtu huyo amevaa kofia, shati la mikono mirefu, suruali ya kijivu na buti za mpira. Ndoo ya chuma iko chini ikikusanya maziwa safi yanayo toka.

Hili ni duka la maziwa lililo na jina na picha ya ng'ombe pamoja na glasi ya maziwa. Chini kuna watu kadhaa wamesimama mbele wanashughulika na mashine. Mmoja wa watu amevalia shati jekundu lililoandikwa Uhuru.

Huu ni kiasi cha unga mweupe unaofanana na unga wa mahindi, ambao umewekwa ndani ya sufuria ya chuma. Unga unaonekana kuwa na uvimbe mdogo mdogo na kuna kingo zilizochakaa kidogo ndani ya chombo.

Mtu amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe katika kituo cha kukamulia maziwa. Mtu huyo amevaa shati nyeupe, suruali kijivu na buti za mpira nyeupe, vazi la kawaida la kufanikisha kazi za shambani bila kuchafuka.

Mwanamke ame simama katikati ya shamba, amevalia shati nyeusi na sketi ndefu ya rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna mmea mrefu ya mgomba, iliyo na majani makubwa. Udongo ume andaliwa kwa ajili ya kilimo, huku kukiwa na mistari iliyopandwa.

Hili ni ghala lililojaa majani ya nyasi, yaliyokusanywa na kufungwa kwa umbo la mstatili. Majani hayo yamepangwa kwa utaratibu mzuri juu ya paleti za mbao na kuna fimbo ya kupima ikiwa imeegezwa kwenye moja wapo ya rundo.

Mtu anashikilia na kuchunguza mahindi yaliyovunwa akiwa katikati ya rundo kubwa la mahindi yaliyokauka. Hii ni hatua muhimu katika mchakato wa uchakataji wa mazao ambapo mkulima anahakikisha ubora kabla ya kuyahifadhi.

Haya ni mabichi ya ndizi, aina ya plantain yakining'inia kwenye mmea, bado hayajakomaa. Ngozi yao ina madoa meusi ya kawaida na majani makubwa ya kijani yanaonekana nyuma.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe wanakula nyasi. Ng'ombe wanne wako karibu na rundo la nyasi na mwingine mmoja yuko nyuma kidogo. Nyasi zimekusanywa kwenye rundo na chini yake kuna kitu kinaachoonekana kama tairi la trakta lililotumiwa kushikikilia nyasi.

Miti ya migomba ya ndizi, imepandwa kwenye mazingira ya kijani kibichi yenye mimea mingine mingi inayofanana na msitu. Migomba hiyo inaonekana kuwa na ndizi zake zikiwa bado zimeungana na mti.

Hawa ni watu kadhaa ambao wamekusanyika karibu na sufuria kubwa ya chakula. Wakihudumia wali na mchuzi, kwenye bakuli. Moja kwa moja, tukio hili linaonekana kua sehemu ya usambazaji wa chakula.

Rundo kubwa la ndizi changa, bado hazijaiva zikiwa zimewekwa kwa mpangilio. Zimefungwa pamoja na kuonekana zimetayarishwa kwa ajili ya usafirishaji au kuhifadhi. Rangi yake ya kijani kibichi inaashiria kuwa bado hazijawa tayari kuliwa.

Mwanamke aliyekomaa amesimama karibu na mmea mrefu wa ndizi wenye mkungu mkubwa wa ndizi ambao bado ni mbichi. Mwanamke huyo amevalia nguo nyepesi na anaonekana kumiliki shamba hilo.

Hii ni mchakato wa kuchanganya kitu kinachoonekana kama unga na maji kwenye chombo kikubwa. Labda kwa ajili ya kutengeneza uji au aina fulani ya chakula kingine. Hii inaweza kuhusiana na usindikizaji wa mazao baada ya kuvuna au maandalizi ya bidhaa zinazotokana na kilimo.

Mzabibu wa ndizi ukiwa na ukungu wa ndizi zenye rangi ya buluu na kijani, ambazo ni tofauti na ndizi za kawaida zenye rangi ya manjano. Majani makubwa ya kijani yanazunguka mkungu huu yakionyesha afya ya mmea. Rangi ya ndizi huenda inatokana na aina maalum ya ndizi kama vile ndizi ya buluu Java zinazojulikana kwa ladha ya krimu kama vanilla .

Huu ni mchakato wa kisasa wa kumkamua ng'ombe kwa kutumia mashine ya kumeza maziwa. Mashine imeunganishwa kwenye kiwele cha ng'ombe kwa vikombe vya kuvuta na bomba linapeleka maziwa kwenye chombo cha kuhifadhi.

Kijana aliyevalia shati la bluu amesimama karibu na ng'ombe kadhaa. Ng'ombe hao wako chini ya banda lililojengwa kwa miti na matawi. Linaonekana kama makaazi ya muda. Chini kuna rundo kubwa la mazao yaliyokaushwa.

Mzabibu mkubwa wa ndizi mbichi za kijani zilizoning'inia kutoka kwa mmea wa ndizi. Ndizi hizi bado hazi bado hazijakomaa, ishara kwamba ziko katika hatua ya mwanzo ya ukuaji, kabla ya kupeuka kuwa za njano na kuwa tayari kuliwa.